Hapa kuna watu ambao wanakimbia, ni dhairi kwamba wao ni wanariadha. Wako kwenye mashindano ya kukimbia. Wanariadha ni watu muhimu sana katika nchi ya Kenya kwa sababu huwa wanaleta pesa nchini.

Kwenye picha tunaona kitabu ambacho kina michoro na maelezo mbali mbali. Ya kwanza kuna gari ambalo linajulikana kama lori, kisha kuna gari moshi na ya tatu tunaona baiskeli.

Hapa ni uwanjani, kuna mtu ambaye anaonekana kwamba yuko katika mashindano ya mchezo wa riadha. Mtu huyu ni dhahiri kwamba yeye ni mlemavu kwani anatumia kiti cha gurudumu.

Hapa ni barabara. Tunaweza kumuona mtu anayeendesha baiskeli. Ni dhahiri kwamba mtu huyu ni mlemavu, kwani hana mguu mmoja lakini anaweza kuendesha baiskeli vizuri.

Hapa ni uwanjani. Tunaweza kuwaona watu wawili ambao wanaonekana kwamba wao ni wakimbiaji. Inaonekana kuwa walikuwa katika mashindano ya riadha.